Hii ni shamba ambalo halijalimwa na umezingirwa na nguo ulio na rangi ya buluu, nyeupe na nyekundu. Kando ya hili shamba kuna wanawake na wanaume ambao wamesimama katika laini, na katikati ya shamba kuna mtu anayelima, ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi.

Hii ni shamba la ndizi na inaonekana ndizi zimekomaa na zimeshakatwa zikalazwa chini huku zikiwekwa zingine juu ya zingine na zote ziko na rangi ya manjano.

Hiki kidole imeshikilia ndizi ambaye imepasuliwa. Ndizi io inaonekana ni mbichi na imekatwa juu. Kando yake kuna ndizi moja ambayo inaonekana imeoza na nyingine imeivaa lakini upande mwingine imeoza.

Huyu ni mzee ambaye anaonekana ako na furaha. Amevaa shati ya rangi ya buluu, kofia ya rangi nyeupe pamoja na miwani. Amesimama huku akishikilia ndizi ambayo imefunikwa akiwa katika shamba la ndizi.

Kibanda hii kubwa iliyojengwa kwa kutumia mbao, mabati na chuma iliyopakwa rangi ya majani kibichi. Kuna ng'ombe ambao wamefugwa huku wamewekwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Pia kuna nyumba ndogo ambayo iko na lango lililopakwa rangi ya majani kibichi.

Watu hawa wamesimama huku wanapakuliwa wali na yule ambaye amesimama katikati. Anayepakua anatumia sahani ya rangi nyeupe na sahani zingine ambazo wanatumia kwa kugawa wali ni ya rangi ya kijani kibichi na ya buluu.

Ndizi hizi ambazo tayari zimekatwa zimewekwa chini na zinaonekana hazina afya nzuri kwa sababu hazijakomaa. Zingine zinaonekana zimeanza kuiva huku zingine zinaonyesha zimeanza kuoza.

Mwanaume huyu aiyevalia kofia iliyo na rangi ya buluu na nyeupe , na amevaa shati ya rangi ya pink na suruali ya rangi ya kijivu, anakamua ng'ombe mweusi katika ndoo iliyopakwa rangi ya kijivu.

Hii ni shamba kubwa ambayo inaonekana iko na mimea tofauti tofauti, kwa mfano, kuna mahindi, ndizi pamoja na miwa. Pia kuna sehemu ambayo imelimwa na hakujapandwa chochote. Kuna miti pia ambayo inaonekana katika hili shamba.

Hii ni shamba kubwa ya ndizi ambazo zimepandwa kwenye mstari. Katikati ya mistari kuna kamba iliyo ya rangi nyeupe. Ndizi hizi hazijazalisha matunda na matawi yao yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba ya ndizi ambayo imepandwa kwenye mstari. Ndizi hizi bado hazijakomaa na kuzaa matunda. Matawi yao ni ya rangi ya majani kibichi, na kando ya shamba hii kuna msitu.

Hii ni shamba ya ndizi, kuna wanawake wawili ambao wamesimama pamoja. Mmoja amefunga mtoto mgongoni na amevaa koti na kufunga kitambaa ya rangi nyekundu .Mwenzake amefunga kitambaa nyeupe na anajaribu kukata ndizi.

Ng'ombe huyu ambaye ako na rangi nyeusi na nyeupe amefungwa miguu huku akikamuliwa kwenye ndoo ya rangi ya kijivu. Anayekamua amevaa suruali ya rangi ya kijivu na shati ya rangi ya zambarau.

Ng'ombe mweusi anakamuliwa kwenye ndoo ya rangi ya kijivu. Kuna mtu ambaye amevaa kofia ya rangi nyeupe na ya buluu, shati ya rangi ya pink na suruali ya rangi ya kijivu.

Ndizi hizi zilizowekwa kwenye sakafu iliyopakwa rangi nyeupe zimeiva na zingine zimewekwa kwenye sanduku iliyopakwa rangi ya buluu na kuta ya nyumba hii imepakwa rangi ya kahawia.

Huu ni mkono wa mtu ambaye amevaa shati ya buluu. Katika mkono wake pia kuna saa. Ameshikilia tawi la mahindi ambalo linaonekana limevamiwa na wadudu kwa sababu hilo tawi limetobolewa shimo.

Huyu ni muuguzi ambaye ako katika chumba cha matibabu. Ameshikilia shindano kwa mkono wake wa kulia, na mkebe kwa mkono wake wa kushoto. Muuguzi huyu amevaa barakoa na koti ya rangi nyeupe na kofia ya rangi ya buluu.

Kwenye uwanja huu iliyomea nyasi, kuna nyumba kubwa ambayo paa yake iliyojengwa kwa mabati inaonekana na kando yake, kuna kibanda ambayo imebomoka iliyojengwa kwa mabati na mti. Nyuma ya haya kuna shamba kubwa ya ndizi.

Hii ni shamba ya ndizi ambaye inaonekana imepaliliwa na haionyeshi iko na nyasi. Kuna ndizi zingine ambazo zimekua ingawa bado hazijakatwa. Ndizi yenyewe pamoja na matawi ya mti wa ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba hili lililomea nyasi ni ya ndizi ambayo imezalisha matunda lakini haijakomaa , kando ya hili shamba kwa upande wa kushoto kuna mtu ambaye amevaa nguo iliyo na rangi nyeusi. Nyuma yake kuna msitu.

Hii ni shamba la ndizi. Kuna zingine ambazo zilipandwa kitambo, na zingine zinaonekana zimepandwa juzi. Shamba hili limechimbwa kwa mitaro mitaro na kuna mimea zingine pia ambazo ziko katika hili shamba.

Katika shamba hili la ndizi, kuna ndizi moja kikubwa ambacho kinaonekana kimekomaa na bado haijakatwa. Pia kuna mti za ndizi zingine ambazo bado ni changa na zingine kubwa ambazo hazijazalisha ndizi.

Kibanda hiki kubwa ni pahali pa kufuga ng'ombe ambao wako na rangi nyeupe na nyeusi. Wamewekwa upande wa kulia na kushoto. Katikati kuna mapito na kuna mtu ambaye anatembea huku mwingine amesimama.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo za kujikinga na kofia ya rangi ya njano, amebeba kibuyu mgongoni mwake iliyopakwa rangi ya buluu na njano, huku akinyunyizia ngombe dawa kwenye shingo na kando yao kuna shamba la ndizi.

Hii ni chumba cha kuweka chakula cha ng'ombe, zingine zimewekwa na kufungwa pamoja na kupangwa katika laini, huku zingine zimewekwa sakafuni na hajijafungwa pamoja.

Kwenye hili lango la manjano, kuna mitungi mitano ya kuweka maziwa. Kwenye pikipiki mbili kumefungwa mitungi miwili miwili na kuna watu wawili ambao wamesimama kando ya hizi pikipiki.

Kuna watu watatu katika shamba la ndizi, wanaume wawili pomaja na mke mmoja. Kuna ndizi ambazo tayari zimekatwa na zimelazwa chini mwanamume moja amepiga magoti, huku ni mwingine ambayo amevaa nguo nyeusi amesimama akiwa anaongea na huyo mwanamke.

Ndizi hizi tayari zimekatwa na kuekelewa pamoja kwenye uwanja. Zingine zinaonekana tayari zimeanza kuiva, na zingine bado ziko mbichi. Zinaonekana zimekatwa kama hazijakomaa kwa sababu hazina afya mzuri.

Gari hili nyekundu limesimamishwa kwenye uwanja, na limebeba mandoo yalipakwa rangi ya kijivu na nyeupe. kando ya hii gari kuna mtu ambaye amevaa koti ya rangi nyeusi, na anainuwa ndoo ya rangi ya majani kibichi huku akimwaga maziwa kwa ndoo mmoja ya rangi nyeupe.

Huyu ni mama muuzaji wa ndizi, amepanga ndizi zake vizuri kwenye meza na zimeiva na zingine ni ndogo ndogo na zingine ni kubwa, ameshikilia moja katika mkono yake huku akiiangalia.

Mtu huyu aliyevaa manguo ya kujikinga, na kubeba kifaa ya kunyunyiza dawa ako katika boma la ng'ombe lililo na rangi nyeupe na nyeusi, na kunyunyiza dawa katika ngozi ya ng'ombe huyo.

Mtu ambaye amevaa kofia na shati ya rangi nyekundu na suruali nyeupe, amesimama huku ameshikilia kiuno katikati ya shamba la ndizi akiangalia zile ambazo hazijavunwa.

Hii ni shamba la ndizi. kuna matawi tofauti tofauti ambazo zinaonekana. Kuna zile ambazo zimenyauka na kuna zile ambazo zinaoneka zikona afia nzuri.

Ndizi hizi zimekomaa na zimeshakatwa na kulazwa kwenye nyasi, zote ziko na rangi ya manjano, na zingine zinaonekana zimeanza kuiva na ziko tayari kuliwa.

Mwanamume huyu ambaye amekaa kwenye jiwe na kuvaa nguo ya rangi kijani kibichi anakamua ng'ombe kwa ndoo ilio ya rangi nyeupe. Ng'ombe huyu amabaye anakamuliwa amefungwa miguu na anagojea kumaliza kukamulia.

Huyu mama aliyevaa koti ya blue , manguo na barakoa nyeusi amesimama kando ya mitungi tano huku akichungulia na kukoroga mtungi moja iliyokatikati.

Mama huyu aliyevaa manguo ya rangi ya blue ,anakamua ng’ombe huku akicheka.Ng’ombe huu umefungwa miguu na limetulia huku likingojea kumaliza kukamuliwa.

Hawa ng'ombe nne wamesimama kwenye uwanja ambao umemea nyasi. Wanakula chakula ambacho kimewekwa ndani ya gurudumu la gari. Nyuma yao kuna jumba kubwa ambalo limejengwa kwa mabati.

Naona ngombe wawili ambao wamesimama katika uwanja . Wako na rangi nyeusi na nyeupe na mmoja amefungwa miguu na kuwekwa mashine ambayo inaonekana ni ya kukamua.

Mwanaume aliyesimama upande wa kulia na anayevaa nguo nyeupe anamnyunyuzia ngombe maji, huku mwingine aliye upande wa kushoto anamsugua ngombe huyo.

Hizi ni ndizi mbili ambazo zimeiva na zimewekwa juu ya meza ambayo imepakwa rangi nyeupe, inaonekana zimepasuka no a Moja inaonekana imekatwa kwa upande Moja.

Mtu huyu ambaye amevaa kofia ya rangi nyekundu na nguo ya rangi nyeusi ameinama huku akikamua ng'ombe kwenye ndoo ya rangi nyeupe. Ng'ombe huyu ambaye anakamuliwa ni wa rangi ya kahawia.

Hii ni shamba la ndizi ambayo inaonekana halijapaliliwa. kuna matawi zingine za ndizi ambazo zinaonekana zimechomeka. na kuna zingine ambazo zinaonekana ni sawa na ziko na rangi ya majani kibichi, pia kando ya hii shamba kuna msitu kubwa.

Huyu ng'ombe mweusi ambaye amefungwa kwenye mti haonekani akiwa na afya nzuri. Kwa mfano anaonekana akiwa na uvimbe katika mwili wake na pia amekonda sana.

Hapa kuna ng'ombe ambao wamefungwa miguu, kuna watu wawili ambao wanakamua katika bakuli ya bluu, huku mwingine amevaa nguo ya rangi ya bluu na wengine nguo ya rangi ya nyekundu, kuna wengine wasimama kando huku wakiwachungulia.